Hili ni mbele na nyuma ya noti ya shilingi mia tano mbele yake imechorwa mtu rais mtu kubwa hayati rais kwanza wa jamuhuri ya kenya ambaye anaitwa Mzee jomo Kenyatta , nyuma yake imechorwa nyumba fulani ambaye ni kubwa na ni refu.

Hili ni duka, duka lenyewe linaonekana kuwa kubwa, lina jina enyewe katika juu ya duka. Kuna mtu amesimama ambaye amevalia nguo za rangi buluu, anaonekana kuwa amesimama nje ya duka. Duka lenyewe linapeana hadi usaidizi wa watu wa Mpesa.

Hapa inaonekana kuwa ni duka la kuuza maziwa maanake kuna posta ambayo imeandikwa nunua maziwa fresh hapa. Kuna mtu ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe ambayo anapima maziwa kuweka katika vichupa ndogo ndogo.

Hapa kuna duka, duka yenye ninaona husaidia watu katika mpesa. Kwa upande mwingine kuna duka ambapo, vifaa vya macho na vidole vimechorwa, hii ina maana kuwa, duka ambapo, watu wenda kundiwa vidole na kurembeshwa. Katika upande mwingine mwanadada anaonekana akiuza katika kibanda chake kidogo na upande mwingine mwanadada ambaye yuko katika dini ya uislamu.

Hapa kuna vitu vimechongwa kwa kutumia mawe au kutumia mbao. Vitu hivi vimechongwa na kuwekwa hapa ili watu waende kuviangalia hapa ama kuzinunua vifaa hivyo. Vifaa hivi vime vimeundwa kama vile kuundwa kwa umbo la vichwa vya wanyama ama vitu kama ngozi.

Haya ni matikiti maji, katika upande mwingine kuna maparachichi na machungwa. Hiki ni kama ni kibanda ambacho mtu ameweza kuziuza matunda yake. Matikiti maji yenyewe yanaonekana kuwa na maalama fulani.

Hapa ni maengesho ya magari. Magari makubwa makubwa yenye rangi tofauti yameengeshwa na madereva wao. Katika mkono wakulia kuna nyumba kubwa na refu. Nyumba yenyewe yaonekana kuwa na vyumba vingi ndani.

Hili ni gari. Gari lenyewe ni la rangi nyeupe, linaonekana kuwa jipya. Gari lenyewe ni safi, lina nambari ya gari kwa herufi na nambari.

Hapa inaonekana kuwa mahali pa kuweka mayai, hii ni mara kwa mayai mingi yamepangwa katika kifaa cha kuweka mayai , vifaa chenye huwa iko Kwa rangi tafauti tafauti kama vile manjano , nyekundu kijani na blue .

Hili ni duka, duka lenyewe lina vifaa vingi vywa kuuzwa kama vile soda, maji, vitafunaji na vitu vingi vya kuuzwa. Duka hili lina hadi matumizi ya mpesa. Duka hili limeanika vifaa vya kubebea vitu baada ya kuvinunua.

Kuna kipanda hapa, kipanda yenyewe kina ndizi iliyoifaa ndizi ambaye haijaifaa, kuna nyanya kuna pililpili hoho , kuna fivaa vingi vya kuswa. Kipanda hiki kinaonekana kuwa safi.

Hii ni sehemu ya soko la bidhaa kienyeji au bidhaa za kazi ya mkono, Tunaona mwanamke amekaa chini akiunda vitu zake ndogo ndogo kama vile , kama shangaa, vifaa vya kuwekwa ukutani ama vifaa vya utamaduni kama vile Wasamburu au wamaasai.

Hili ni duka la mtindi ya maziwa. Tindi iliyowekwa kwa mpira inaonekana ni iliyowekwa kwa mikebe ndogo ndogo. Imechorwa picha la ng'ombe na watoto wakiwa wanafurahia.

Ni katika soko watu wanaonekana wakiwa katika pilka mingi mingi. Vifaa vingi kama vile matunda mboga, mahindi , nyanya , mananasi na vitu vingine vinaonekana vikiuzwa. Vitu hivi vimeweza kutaandikwa chini na kina mama wakiwa wamekaa kando ya vitu ambavyo wanaviuza.

Hapa kuna watu wengi, na pia kuna magari mingi za rangi tofauti tofauti. Kuna rangi nyeupe, kuna rangi nyekundu, pia kuna watu wanaonekana wakiwa na shughuli mbalimbali.

Hii ni duka la uchapishaji na M-pesa. Mwanaume moja anaonekana akiwa amevalia nguo ya kijani kibichi na shati ya rangi nyeupe. Anaonekana akipanda katika kuingia duka lake. Kando yake kuna mtu ambaye ameweza kufunga kichwa yake kwa kofia na amekaa chini.

Ni noti mingi ya shilingi elfu moja, noti hizi zimepangwa zikiwa mingi, katika noti iliyo juu, haya Jomo Kenyatta aliyekuwa rais wa kwanza picha yake inaonekana, noti mingi zimepangwa kuelekea chini hadi juu.

Duka hili ni duka la saluni au urembo. Mlango wa duka hili limeweza kupakwa rangi ya kijani kibichi. Kuna viti nje ambavyo watu hukalia. Ndani kuna viti ambayo watu wanaweza kukalia wakati wanapopambwa na kuna ndoo za kuoshea watu miguu ama kichwa.

Hapa ni katika nje, chini ya mti. Kuna magari tofauti tofauti yenye rangi tofauti tofauti imeweza kuegeshwa katika kando. Watu wanaonekana wakiwa wanazungumza, wakiwa wameshikilia gari.

Hapa ni katika soko. Watu wako kuuza na kuchagua nguo. Vifaa vingi vinavyouzwa ni nguo. Watu wa kununua na wa kununua wako katika soko ili kila mtu aweze kufanya biashara yake. Nguo viko vingi sana. Watu wanachagua na kurudisha nguo hizo.

Hivi ni vikabu vya mkono vikabu vyenyewe vimeundwa kwa njia tofauti tofauti vina rangi tofauti tofauti ni kubwa na Ina rangi tofauti.

Katika duka la maziwa ambayo inaitwa Kieni, mtu mmoja nje anaonekana akiwa amevalia ovaroli ya rangi ya buluu anaonekana akiingia ndani, katika mlango umechorwa picha ya ng'ombe na kuna kifaa cha kuwekea maziwa.

Hii ni mbele an nyuma ya noti ya shilingi elfu moja. Katika mbele, imeandikwa benki kuu ya Kenya, shilingi elfu moja na kuchorwa sura ya aliyekuwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya, hayati Jomo Kenyatta. Nyuma ya noti hii imechorwa ndovu na nyati.

Hili ni gari, inaweza kuwa ni gari aina ya matatu. Matatu yenyewe imefuguliwa mlango. Taa zake za nyuma zimewashwa. Kando yake kuna nyumba fulani. Inaonekana kuwa ni wakati wa usiku maanake kuna giza.

Hili ni gari , gari lenyewe ni la aina la matatu, limeegeshwa nje. Gari lenyewe linaonekana kuwa jipya la rangi nyeupe . Gari lenyewe limefungwa madirisha na limewekwa nje.

Ni katika duka la nguo, Nguo mingi zinaonekana zikiwa zimepangwa katika nyumba hii, Nguo mingi zikiwa za rangi tofauti zinaonekana sikiwa zimeanikwa katika vifaa vya kuanika nguo katika chumba hili, Mwanamke moja anaonekana akiwa katika duka lenyewe.

Hapa ni katika mazingira ya nje, Kuna wanawake watatu na mwanaume mmoja. Wawili wao wamekaa wamekaa chini wakionekana wakizungumza na mwanaume mmoja anaonekana akitembea. Pia mwanamke mwingine aliyevalia nguo nyeupe anaonekana akitembea. Kuna magari yaliyoegeshwa kando kando.

Hapa kona lori ambayo inaweza kuoepa vitunguu , kuna mama ambaye amesimama katika kando hili kuangalia vitunguu ivikipandiswa katika lori, vitunguu hivi umeweza kuwekwa kwa kikapu kimoja hili kupepwa.

Hizi ni dala. Dala zenyewe zimeweza kuwekwa juu ya meza ili kuuzwa dala zenyewe niza watu wakubwa na pia dala za watoto wadogo zinarangi tofauti na zinaweza kuwa za watoto ama za watu wakubwa.

Hili ni gari. Gari lenyewe limeegeshwa nje katika nyasi. Lina rangi ya kijani kibichi. Gari lenyewe limeweza kufunguliwa katika nyuma. Mtu mmoja anaonekana akiwa amevalia nguo ya kijani kibichi akienda kukaribia gari hilo.

Haya ni magari yameegeshwa katika mahali moja. Yamepangwa katika orodha fulani. Magari yenyewe ni meupe kwa rangi. Ni safi na inaonekana kuwa mpya.

Hii ni mbele ya noti ya shilingi elfu moja imeandikwa benki kuu ya kenya. Picha ya hayati rais wa kwanza wa jamuhuri ya kenya ambaye anaitwa Kenyatta amechorwa.

Hapa kuna tofauti karibu tatu za malenge. Malenge mengine yameiva na mengine hayajaiva, kuna malenge yalio kubwa na malenge yalio ndogo ndogo. Malenge ingine ina shapu tofauti na ingine.

Ni katika soko. Watu wengi wanaonekana wakinunua na wengine wakinunua katika soko. Vifaa vingi kama vile karoti, mahindi ya kuchoma, viazi, mboga, nyanya, ndizi zilizoiva na ndizi mbichi, machungwa na vitu vingi vinaonekana vikiuzwa katika soko.

Hapa ni katika maegesho ya magari, magari mengi yamepangwa katika orodha fulani, yanaonekana kuwa jipya, na kuwa na rangi tofautitofauti, yanaonekana kuwa magari ya kifahari, katika upande mwingine kuna nyumba ya ghorofa ambayo imejengwa, pia kuna nyaya za stima ambazo zimepita katika hewa.